Picha hii inaonyesha rafu iliyojaa viatu vya watoto vwa kuuzwa . Viatu hivi vina rangi tofauti, ikiwemo nyeusi, nyeupe na kahawia. Pia, viatu hivi vina vitambulisho vya bei.

Picha hii inaonyesha magari mawili yaliyoegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari aina ya Hilux ni ya rangi nyeusi ilhali gari aina ya Mazda ni ya rangi ya buluu. Kuna wanaume watatu kwenye picha hili. Wawili wamevalia viakisi na mmoja amevalia koti nyeusi na suruali ya buluu.

Picha hii inaonyesha gari jeupe lililoegeshwa katikati ya barabara. Jua limewaka na hali ya anga i shwari huku kukiwa na mwaingu machache. Mazingira haya pia yana miti kando ya barabara.